Hichi ni kivukio cha feri kwenye bahara la mwamba wa pwani. Watu hukitumia kama kivukio cha kwenda kazi na kurudi nyumbani.

Hili ni kanisa la wahindi ambalo huitwa gudwara. Hapo ndipo wanapo fanyia sala zao. Vile Wakristo na Waislamu hufanyia kwao.

Aliye kwa upande wa kulia n𝑖 rais wa Kenya William Samoei Ruto na kwa kushoto ni mwanasheria mkuu Martha Koome.